Watoto waliovalia vifaa vya kiteknololojia vya uhalisia pepe, yaani virtual reality headsets , wakiwa wanajumuika kwenye masomo ya kidijitali au ya mtandaoni. Wote wana furaha. Mandhari ya nyuma ni ya kisasa na yenye rangi anga'vu.

Mikono zinaandika kwenye kompyuta ya mikono. Hapo kando kuna kikombe cha chai, kuna diary na kuna mmea umepandwa katika pot ndogo na kuna files zimepangwa hapo kando.

Mwanafunzi mwenye asili ya kieshia anajifunza kwenye mtandaono halimaarufu e learning . Tunaona mwalimu ako kwenye kompyuta nyekundu akimfunzisha msichana huyo

Hapa kuna mwanamke akiwa kwenye mazungumzo ya mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa mwenye furaha, akitabasamu, na kuinua mkono wake kwa ishara ya kuwasalimia au kuwaaga wengine.

Watu wawili wanahudhuria seminar ya mtandaoni, mmoja akiwa anatumia simu ya rununu na mwingine akiwa anatumia kompyuta ya mkono. Wote wawili wanakunywa kahawa nyeusi.

Wanaume wasita wanaonekana kukuwa kwenye mkutano. Wanatumia kompyuta ya mkononi hali maarufu laptop .Kila mmoja wao akona maji kwenye kibuyu.

Haya ni mandhari ya kidijitali yenye maandishi e_learning . Kuna kielezo cha ubongo kinachowakiisha akili au maarifa na mistari inayoonekana kwenye picha ndogo ndogo kama laptop na vifaa vya mitandaoni.

Hapa kuna mzee wa kiume ameketi mezani mbele ya kompyuta yake pakato. Anaandika kwenye daftari, huku akitazama kwenye skirini ya kompyuta yake.

Mwanamke anayehudhuria masomo ya mtandaoni ameshika kitabu kilichofunguka na ana kalamu ya rangi ya samawati. Amevalia blauzi ya rangi nyeupe.

Wasichana wawili walioketi na kukunja miguu yao kwenye sakafu ya ubao wa mlingoti yaani decking . Wanafanya masomo yao ya mtandaoni kutumia kompyuta pakato yenye rangi nyeusi.

Mvulana ameketi mezani akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani na anatumia kompyuta pakato, huku akiwa amevaa vipokea sauti. Anashiriki masomo ya mtandaoni ama ya kidigitali.

Msichana aliyevalia t-shirt ya rangi nyeupe na shati la rangi ya hudhurungi lenye mkono mrefu anaangalia kompyuta yake ya mkononi akikuwa anatabasamu.

Wasichana walioketi darasani wakiwa wanatumia vifaa vya kidijitali aina ya tablet kwa ajili ya kujifunza. Wamevaa nguo za hijabu na wanaonekana wakiwa wamefurahi.

Wanafunzi wawili waliovalia sare za shule wanacheka. Shati zao ni za rangi ya kijivu na miraba mieupe. Sweta ni za rangi ya samawati.

Huu ni mchoro wa dhana ya elimu. Kwenye upande wa kushoto tunaona vitu mbalimbali kama vitabu, saa, kofia ya mahafali, kibao cha hesabu, simu ya janja, daftari na vitu vinginevyo vya elimu.

Kielezo cha kujifunza kwa njia ya mtandao. Inaonyesha maandhari ya mwanafunzi na mwalimu katika mfumo wa kidijitali. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti akiwa na kompyuta mpakato kwenye mapaja.

Kuna kijana ambaye ameketi mezani akiwa anatumia kompyuta mpakato, anaonekana kuwa makini na kile anachokifanya. Huenda anashiriki mahojiano ya video au anafanya jaribio mtandaoni.

Mvulana aliyevalia shati ya rangi ya samawati, anaonekana ameketi kwenye dawati, akiwa darasani au katika mazingira ya kujifunza, akitumia kompyuta ya mkononi.

Hawa ni wanafunzi walio valia sare za shule na mwalimu wao akiwa kwenye kompyuta ya mkononi. Wote wanaonekana kuwa na furaha tele. Mwalimu amevaa bangili na shanga.

Msichana aliyevaa vipokea sauti kwenye masikio ako kwenye darasa la mtandaoni akitumia kompyuta pakata. Kuna simu ya mkononi juu ya meza. Msichana huyo amevalia fulana ya rangi ya kijivu na anaonekana kuwa makini sana.

Mwalimu akiwa na watoto wawili, wote wakiwa wanashughulika na kompyuta mpakato wakiwa wamefurahi. Kuna bango la alfabeti kule nyuma yaani ABC, ukutani, ambalo ni la kawaida kwenye darasa.

Wanafunzi wako kwenye darasa, na kila mmoja ana kompyuta yake. Mwalimu amesimama kule mbele karibu na projector na kuna wanafunzi walioweka mikono yao juu.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi wanne wakicheka na kuzungumza kwa furaha. Msichana mmoja katikati ameshika simu ambayo inaonekana kuwa ndio inayowavutia wote.

Huyu ni mtoto wa kike akiwa ameketi mezani mbele ya kompyuta mpakato. Mezani kuna kalamu na daftari vinavyoonyesha kuwa yuko katika mazingira ya kujifunza.

Mwanamke anaandika kutumia kalamu ya rangi nyeusi ameketi kwenye meza. Mbele yake kuna kompyuta ya mkono. Kando yake kuna kikombe cha rangi ya samawati.

Mwanaume aliyevalia kipokea sauti cha masikioni na shati nyeupe, anawasiliana na watu wengine kwenye mtandao kupitia kompyuta ya mkononi.

Kuna mwanamke ameinua mkono mbele ya kamera nyeusi. Pembeni mwake kuna kompyuta ya mkononi, kitabu na kalamu.

Ukumbi wa maktaba katika shule au chuo cha mafunzo. Kuna rafu nyingi zilizopangwa vitabu vya rangi aina mbalimbali. Watu wanne wa kike wanajishughulisha na kutafuta vitabu. Kuna ngazi ya rangi ya pesa iliyo kwenye maktaba hayo.

Bweni la shule lililo na vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu mbili pande zote za chumba. Kila kitanda kina neti ya mbu na shuka ya rangi ya waridi, sakafu ni ya seruji au vigae rahisi kusafisha.

Watu wanaoonekana kukua kwenye ukumbi wa mazoezi au sehemu ya kunyanyua vyuma. Mwanaume aliyevalia tishati ya rangi ya samawati amejikita katika kunyanyua vyuma yani babel vilivyo na uzito.

Mashindano ya mbio ya watoto wa shule ya chekechea, kwenye uwanja wa nyasi, uliochorwa alama za njia ilikuongoza washiriki wa mbio. Kuna hema nyeupe kando yao.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wako katika darasa ya kufanya mtihani. Madawati yamepangwa kwa nafasi kubwa baina ya mwanafunzi na mwingine.

Hiki kinakaa chumba cha kulala cha ndugu na dada, kwa sababu kitanda kimoja kina malazi ya rangi angavu na kitanda kingine kina malazi yenye si ya rangi angavu. Pale unaona ile baiskeli ya watoto na helmet .

Darasa la shule ambalo liko wazi bila wanafunzi. Madawati na viti vimetengenezwa kwa mbao na chuma. Rangi ya ukuta imegawanyika. Sehemu ya juu ni rangi ya siagi yaani cream . Sehemu ya chini ni rangi ya kijivu.

Huu ni ukumbi wa kusomea , ambapo ugawaji wa sehemu ya kuketi ya mtu mmoja mmoja umefanywa na mbao za rangi ya hudhurungi. Nyuma pale kuna rafu zimetengenezwa pia.

Meza ya kundi, katikati ikiwa na viti vya mbao kuuzunguka. Kuna kompyuta mbili juu ya meza, upande wa nyuma wa chumba. Kuna ubao mweupe mbele ya chumba hicho.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa viliotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina sehemu ya juu na chini vikiwa na magodoro yaliyofunikwa kwa mashuka ya rangi tofauti. Katikati ya vitanda hivyo kuna rack ya plastiki.

Hivi ni vitanda viwili vya deka vilivyo kwenye chumba kilicho pakwa rangi nyeupe na mlango umepakwa rangi ya waridi. Vitanda vyote vimetandikwa kwa Malazi meupe.

Hiki kinakaa chumba cha kulala cha watoto wa shule sababu matandiko yote yamefanana, pillow ni za colour inafanana na kuna kiti na meza ya kustadi, ile wanaita kwa kimombo study table .

Kikundi cha watu walio kusanyika mbele ya basi. Wengi wao wakiwa wanatabasamu. Kuna watoto kwenye kikundi hicho na mmoja wa watu ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Maabara ya sayansi, kama kemia au fizikia, ya shule au chuo. Kuna meza za majaribio zilizo na vifaa mbalimbali, pia kuna viti virefu vya chuma. Dirisha zimewekwa grili.

Hawa ni wanafunzi au wataalamu waliovalia makoti meupe ya maabara wakifanya kazi ya majaribio ya kielektroniki kwenye maabara ya sayansi.

Wanafunzi wako kwenye maabara ya kisayansi, wote wanaonekana kuwa wakichanganya kemikali. Wamevalia barakoa wote.

Hii ni maabara ya shule au chuo. Kuna meza ndefu, zenye sehemu ya kuweka vifaa vya majaribio. Kuna mifereji ya maji na sink , kwa ajili ya kusafisha vifaa. Kuna benchi za maabara, zilizopangwa kwa mistari.

Hawa ni washiriki wa mafunzo ya kiteknolojia, wameketi kwenye chumba cha mikutano. Kuna watu kadhaa wameketi mezani wakiwa wanatumia kompyuta mpakato.

Wachezaji wawili wa mchezo wa tennis wako uwanjani. Mmoja wao yupo tayari kupiga mpira kwa kutumia raketi. Mchezaji huyo amevaa mavazi ya michezo, vazi jeupe lenye mistari ya rangi nyekundu na kofia ya mchezo.

Hili ni bweni la wanafunzi na lina vitanda vya chuma vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu na mistari ili kuokoa nafasi. Kila kitanda kina godoro na mashuka ya rangi mbaliimbali.

Hili linaonekana kuwa darasa la watoto wachekechea, kwa sababu viti zimepakwa rangi nyekundu na ya samawati, na viti ni ndogo, ndogo ndogo.

Ukumbi wa mihadhara wa taasisi au chuo kikuu. Kuna mwangaza wa kutosha kutokana na taa zilizoko kwenye dari. Hakuna watu ndani ya ukumbi huo. Viti ni vya rangi ya hudhurungi.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wameketi kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara ambao unao viti vya rangi nyekundu, mlango wa kuingia kwenye ukumbi huo umefunguka.

Maktaba ya shule ambayo ina rafu za vitabu zilizopangwa kando ya ukuta, zimejaa vitabu mbalimbali. Watu wawili wanaonekana wakitafuta au wakichagua vitabu kwenye rafu.

Hapa ni uwanja wa michezo ya watoto wa chekechea, wa mchezo wa mpira wa tennis . Kuna racket, na mipira ambazo, zimewekwa hapo chini.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mtu mmoja mmoja ,vilivyowekwa kwa mpangilio wa upande kwa upande na kuna kabati la mbao katikati kwenye hizo vitanda.

Basi la shule ya Thika road Christian school .Wanafunzi wamevalia sare na wanaonekana ni kama wametoka ushindani fulani.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu. Mchezaji aliyevaa fulana nyekundu ameruka juu kushikilia mpira akiwa karibu kufanya mchomo au kurusha mpira kuelekea kwenye kikapu.

Mwalimu wa mahitaji maalum anawaelekeza watoto wawili wasiona uwezo kusikia wala kuongea kushirikiana kutumia lugha ya alama yaani sign language . Watoto wote wawili wamevalia miwani ya kusoma.

Mwalimu aliyevalia blausi ya rangi ya njano wa elimu maalum ameinama akiwa akiwa anatabasamu akiwasiliana na mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi huyo ameshika kalamu mkononi na amevalia nguo ya rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya samawati, anaongea na mtoto mwenye mahitaji maalum. Hapo kando, kuna mkono ulioshika kalamu ya rangi nyeusi.

Mtoto msichana mwenye nywele zilizopambwa kwa mpangilio wa lasti ya rangi ya zambarau anacho kifaa cha usikivu kwenye sikio lake, kuna maandishi ya getty images kuwa picha hii ni ya kitaalamu na imehifadhiwa na shirika hilo la picha.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wako darasani na wameketi kwenye sakafu. Msichana aliyevalia miwani nyeusi hana uwezo wa kuona na hivyo anatumia vidole vyake kusoma.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekaa chini kwa duara, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele yao, akiwafundisha lugha ya alama, yaani sign language . Mwalimu huyo amevalia blausi ya rangi nyekundu.

Mwalimu na mwanafunzi darasani wakiwa wanajifunza herufi za vokali, kwa kutumia lugha ya ishara. Mwalimu amesimama mbele ya darasa na ameshika bango, linalo onyesha herufi pamoja na ishara za mkono.

Mtoto aliye na ulemavu wa kuona na nywele za rangi ya hudhurungi anaelekezwa na mwalimu wake aliyevalia miwani na sweta ya rangi ya kijivu.

Mtoto aliyevalia fulana ya rangi ya waridi anasoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu yaani braille . Mikono yake miwili iko juu ya karatasi za kitabu cha braille .

Darasa la chekechea au kituo cha kulea watoto wenye asili tofauti. Nyuma kuna rafu iliyo na vitabu na vyombo za kuchezea za rangi tofauti.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa anasoma kitabu, yuko kwenye mandhari mwafaka ya kuendeleza masomo yake. Amevalia blausi ya rangi ya waridi.

Mwanaume ambaye amevalia shati la samawati ameinama kando ya mwanamke ambaye ameshika kalamu ya rangi ya kijani mwanamke amevalia Jersey nyeusi lenye liko na ua nyekundu.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu na kuvalishwa mkanda wa usalama anamtazama mwalimu wa watoto wenye mahitaji maalum kwa makini. Kuna daftari lililofunguka kwenye meza.

Mtoto aliye na maitaji maalum akiwa ameketi mezani ndani ya darasa, akitabasamu kwa furaha huku akihusiana na watu wengine waliomzunguka. Hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza jumuishi.

Mtoto mvulana amevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia kwenye sikio la kushoto. Mtoto huyo anatabasamu. Mwanamke aliyeketi mbele yake anaonekana anatumia ishara ya kidole.

Mtaalamu wa tiba ya watoto na mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wanaonekana wakicheza na vijisehemu vya plastiki vya kujenga ambavyo mara mingi hutumika kuimarisha ujuzi wa mikono.

Mtoto mwenye umri mdogo aliye na mahitaji maalum kama down syndrome amebebwa na mwanamke aliyekalia kiti chenye rangi nyeupe akiwa anamwelekeza kupanga vitu vya plastiki.

Mtoto aliye na mahitaji maalumu yajulikanayo kama down syndrome , amefurahi akiwa amepaka rangi mikononi, na kuonyesha viganja vyake vilivyojaa rangi tofauti. Ameketi kwenye kitambaa cha rangi tofauti.

Mwanamke aliye valia miwani na aliye vaa shati lenye michoro ya rangi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiongea na wengine walio mzunguka. Anaonekana kuwa ameshika daftari au karatasi, ina ashiria kuwa anahusika moja kwa moja kwenye mjadala au mafunzo.

Msichana aliye na mahitaji maalum, amevalia vipokeasauti vya rangi ya kijivu akiwa ametabasamu. Anatumia kompyuta yake mpakato kwenye masomo yake ya kidijitali.

Mwalimu wa watoto wa elimu ya mahitaji maalum akimuonyesha mtoto kitabu ambacho amefungua. Huko nyuma kuna picha ya kinyago cha colour ya brown .

Hawa watu wawili mwanamume na mwanamke wenye asili ya wazungu. Mwanaume anaonekana kumwaga maziwa kwenye kikombe ilhali nyuma yao kuna vinywaji vya kulewesha tofauti, tofauti.

Mtoto mdogo mvulana mwenye mahitaji maalum, amevaa fulana ya mikono mifupi anaelekezwa na mwalimu wake kupanga kifaa alichokishika kwenye mkono wake wa kushoto.

Hapa kuna wasichana wawili wakiwa katika maktaba. Msichana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akikuwa amevaa fulana ya manjano na suruali ya samawati.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani kibichi, akiwa anatumia breli katika masomo yake. Kando yake kuna kiti cha rangi ya samawati , na meza. Juu yake kuna dari na taa zilizowaka.

Mwanamke wa asili ya ki Asia, ameshika kalamu ya njano, na ameketi kwenye meza nyeupe, na msichana ambaye amevalia t-shirt nyekundu na ameshika kalaamu nyeupe.

Mtoto asiye na uwezo wa kuona anatumia vidole vyake kusoma maandishi maalum yaitwayo braille ,akiwa anaelekezwa na mwalimu wake mwenye nywele za rangi ya dhahabu zilizopinda.

Msichana mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amesimama mbele ya ukuta. Amevalia blausi ya bluu na skati ya rangi ya kijivu. Anaonekana kuwa anaongea kutumia nukta yaani sign language .

Kuna wanawake wawili walioketi wakiwasiliana katika lugha ya alama. Mmoja amevaa fulana ya rangi ya zambarau, na mwingine amevalia fulana ya rangi ya bluu yenye vipondo vya rangi tofauti.

Mwanamke aliyevaa miwani anamsaidia mwanaume aliyevaa miwani ya jua, asiye na uwezo wa kuona, kusoma kutumia vidole vyake. Kuna kompyuta ya mezani mbele yao.